Safu hii ina mimea iliyolimwa. Upande wa kushoto kuna mimea michanga iliyopandwa kwenye mabomba meupe kutumia mfumo wa haidroponiki. Upande wa kulia mimea mikubwa zaidi kama vile brokoli au kabichi imepandwa kwenye meza. Paa ni la pla...

Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo. Ni mfumo wa bustani ya wima. Mimea iko ndani ya kifaa hiki cheupe. Imeundiwa sehemu ambamo inakua. Mfumo huu unatumia hydroponic .

Huu ni mfumo wa ukulima wa hydroponic .Mimea inapandwa kwenye mabomba meupe bila kutumia udongo. Maji yanaelekezwa kwenye mabomba hayo na kufikia mizizi ya mimea.

Huu ni mfumo wa ukulima. Mfumo huu unaitwa haidroponiki. Mfumo huu maji yenye virutubisho hutumika badala ya kutumia udongo. Mimea michanga imepandwa kwenye mabomba meupe. Upande wa juu kuna kifaa ambacho ni pampu ya maji.

Ni mfumo wa ukulima wa bustani ya wima. Mboga za kijani kibichi zimepandwa kwenye ndoo. Zimetokea kwenye mashimo yaliyokatwa kando kando ya ndoo hii. Chini ya ndoo hii, kuna rangi ya blue .

shamba la kisasa lenye mimea mingi ya kijani kibichi na nyekundu iliyopangwa na kupangwa kwenye safu ndefu kwenye banda au chafu. Mimea ya mbele imepandwa kwa kutumia mfumo amabapo mizizi hupata maji yenye virutubisho badala ya udongona imepandwa kwenye mabomba yenye matundu.

Huu ni mfumo wa ukulima wa haidroponiki, mimea michanga imewekwa kwenye mabomba meupe na kuegezwa juu. Maji yanapita kwenye mabomba hayo kutoka kwenye tanki la rangi jeusi lililo chini.

Ni shamba ndogo la mboga lililopandwa kwenye sanduku la mbao. Kuna mimea ya kijani kibichi iliyopandwa humo. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone. Maji yanahifadhiwa kwenye tanki la rangi jeusi.

Huu ni mfumo wa ukulima wa hydroponiki. Mimea michanga imepandwa kwenye vifaa vikubwa vinavyokaa kama sufuria au besheni kubwa . Vifaa hivi ni vya rangi nyeusi.

Huu ni mfumo wa ukulima ambapo mimea ya saladi imepandwa kwenye mabomba meupe. Maji yenye virutubisho yanapita kwenye mizizi hii. Maji haya yako upande wa mbele yanatiririka chini.

Hawa ni ng'ombe wakiwa katika zizi na kufungiwa mahali pao pa kukula chakula. Watatu wameinamishwa vichwa. Wawili wametazama mbele. Rangi yao ni nyeupe na kahawia.

Hili ni zizi la ng'ombe au chumba maalum ambapo ng'ombe hufungiwa. Ng'ombe kadhaa wenye rangi nyeusi na nyeupe wamesimama na kutazama mpiga picha. Kuna chuma zilizo tengenezwa ambazo zimetumika kama vizuizi kuzuia ng'ombe hawa wasitoke nje.

Hapa ni shambani, trekta inalima shamba, trekta hii inaendeshwa na mtu. Udongo ni wa rangi nyekundu kahawia. Vumbi inatimuka nyuma ya trekta, kuonyesha ya kwamba inafanya kazi. Kuna mtu aliyesimama kando na kutazama trekta hilo.

Hapa ni shambani. Kundi la watu, wengi wao wakiwa wanaweke, wameinama na kufanya shughuli au kazi hapa shambani. Wamevalia nguo za kawaida na wanatumia zana za kilimo kama vile jembe na mikono yao kutunza mimea. Mimea hii ni michanga na imepandwa kwenye safu maridadi.

Hizi ni nyumba za kukuza mimea za rangi nyeupe. Ndani mimea inaonekana ikiwa michanga. Kuna milima iliyoinuka kando kando. Milima hiyo ina miti. Anga inaashiria hali ya mvua.

Hili ni shamba kubwa la miti ya mimea ya matunda. Imepandwa au kulimwa kwenye safu kubwa. Mimea hii imepandwa kwenye safu na kutandasiwa matandazo meusi yanayosaidia kushikilia nyevu wa udongo na kusaidia kuzuia.

Hili ni rundo kubwa la vitunguu. Vimegawanywa katika aina mbili, upande wa kulia kuna vitunguu vya rangi nyekundu, upande wa kushoto ni vya rangi ya njano iliyofifia. Mtu anaonekana amepiga magoti na kuelekeza mikono yake kwenye vitunguu hivi, kuvichagua au kuvipanga.

Hili ni shamba ambalo linalimwa kwa kutimia trekta. Trekta hii inaendeshwa na mtu mmoja. Shamba hili linalimwa kwa kutumia mistari.

Hawa ni wanawake waliovalia sare za rangi ya buluu na kofia za nywele. Wanawake hawa wako kwenye kiwanda cha kufungasha nyanya. Mwanamke aliye mbele anashughulika na kufungasha nyanya. Walio nyuma wanashughulikia mchakato wa uzalishaji nyanya.

Hapa ni shambani, kuna mimea aina ya majani chai, mimea hii ni ya rangi ya kijani kibichi. Mimea hii imejipanga vyema, kwenye safu kadhaa, kuna miti ya kijani kibichi, katikati, kuna njia ya kupitia.

Shamba la mananasi, mananasi yamepandwa kwenye safu mbalimbali. Matunda ya mananasi yamekomaa, udongo ni mwekundu, na anga ni ya rangi ya buluu. Kwa mbali kuna miti ya kijani kibichi, inayoashiria mandhari ya nyumba.

Hili ni shamba la mananasi. Shamba hili limejaa safu ya mananasi mengi. Matunda ya mananasi haya yamekomaa. Anga ni shwari yenye rangi nyeupe na kwa umbali kuna miti michache.

HIli ni shamba lililolimwa, lenye mimea michanga. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mirija meusi mirefu imepangwa kwenye safu kando ya mimea hii. Mchanga uko tayari kwa upanzi baada ya kilimo.

Hapa ni shambani. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa maji. Mimea inayomwagiliwa maji ni miwa changa. Kuna bomba kubwa katikati ya mistari hio. Kutoka kwenye bomba hilo kuna vijibomba vidogo.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji kwenye shamba, unatumia mifereji na mabomba. Maji yanatiririshwa kutoka kwenye mfereji mkuu na kupitishwa kwenye mabomba haya. Shambani kuna mimea michanga ya rangi ya kijani kibichi.

Hili ni shamba lenye mahindi na mimea kadhaa iliyopandwa kwenye safu ndefu. Shamba hili lina udongo wa unyevunyevu, unaoonyesha mfumo wa umwagiliaji. Mbele kabisa kuna kisima, ambacho kimeunganishwa na mifereji inayosambaza maji kwa shamba lote.

Mwanamke ameinama shambani akifanya kazi ya kumwagilia mimea kwa umakini. Mfumo wa umwagiliaji maji wa kisasa unatumika shambani humu. Mimea hii ni michanga na imepangwa kwenye mistari. Mandhari ya nyuma ni ya vichaka au eneo la misitu.

Shamba ndogo lenye mimea midogo iliyopandwa kwenye mistari. Udongo uko kwenye hali tifu tifu. Maji yanatiririka karibu na mimea kuashiria mfumo wa umwagiliaji wa matone. Magugu yako katikati ya mimea hii. Kwa umbali kuna miti ya minazi.

Hili ni shamba la mimea midogo iliyopandwa kweye mistari. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone kutokana na mirija mieusi inayoendana sambamba na mistari hiyo. Udongo ni tifutifu wenye unyevunyevu.

Huu ni mfumo wa umwagiiaji maji matuta marefu ya udongo yaliyochimbwa kwenye mstari yako kwenye shamba hili na maji yanateremka na kutiririka kwenye mifereji hiyo pia kuna mabomba meusi yalliyochomkekwa kwenye mifereji hii na yanasaidia kusukuma maji kwenye matuta haya.

Hapa ni shambani. Shamba hili linaashiria mfumo wa ukulima. Mimea hii bado ni changa. Kuna mifereji ya rangi nyeusi ilio pita kwenye safu za mimea hii.

Shamba hili ni ndogo na limepandwa karibu na msitu au eneo lenye msitu. Mimea michanga imepandwa ardhini kuashiria imepandwa hivi karibuni. Mabomba meusi yanayopitisha maji, ambapo yanadhihirisha mfumo wa umwagiliaji wa matone yanatumika. Udongo umetulia na kulainishwa. Mandhari ya nyuma ni msitu.

Ni mfumo wa umwagiliaji maji shambani, maji yanatiririshwa kwenye mifereji mikubwa, na kuelekezwa kwenye mimea kupitia mabomba madogo. Huu ni mfumo wa mfereji, ambapo maji huelekezwa, kando ya mistari shambani na kuachiliwa yajipenyeze kwenye udongo.

Hapa ni kondeni ambapo kuna mimea ambayo imepandwa. Mimea hiyo inaonekana kama maharagwe changa ambayo imetoka ardhini na kuna njia ya kunyunyiza maji ambayo imetumika kunyunyiza hiyo mimea.

Hii ni mimea michanga ya rangi ya kijani kibichi, imepandwa kwenye udongo. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo mabomba meusi yanasafirisha maji kwenye kila mzizi wa mmea.

Shamba hili lina mimea iliyopandwa kwenye safu. Shambani humu pia kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaoonekana wazi. Mimea hii ni michanga hasa kabichi upande wa kulia. Mabomba meusi na ya buluu yanatumika kusambaza maji.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo maji yenye virutubisho hufikishwa na kupitishwa pole pole hadi kwenye mizizi ya mimea. Mfumo huu husaidia kupunguza au kuondoa magugu yanayoweza kuathiri mimea. Husaidia pia kupunguza uharibifu wa maji.